Hii ni mchezo aina ya mpira wa vikapu mchezo hii inawachezaji tano hadi saba, hii mchezo inapendwa sana sehemu nyingi katika dunia hii, ina timu mbili timu haya inashindana kuingiza mpira kwenye kikapu.

Huyu ni jaji mkuu Martha Koome. Ameapisha mzee William Samoei Ruto kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Kisha anamkabidhi kitabu cha taifa ambayo kinatumika kama sahihi katika huduma za nchi.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kikapu wa nchi ya Kenya. Wachezaji hawa hucheza mpira huu wa kurushiana mpira kisha wanaingiza kwenye kikapu. Mchezo huu hupendwa sana kwenye sehemu nyingi ya dunia. Wachezaji hawa huwa tano hadi saba kwenye uwanja katika timu moja.

Hapa ni kituo cha huduma, katika kituo hiki watu wamesimama wanajadiliana jambo fulani, pia kuna viti vimepangwa ili wateja wapange foleni kisha wahudumiwe. Katika huduma kunaupatikanaji na utoaji wa huduma za serekali mbila vikwazo.

Hapa ni kituo cha kuchukua kitambulisho. Vitambulisho hivi vimepangwa kulingana na eneo. Mtu uchukue kitambulisho anapofikisha miaka kumi na nane.

Hawa ni waliokuwa viongozi wa nchi ya Kenya. Mmoja wao ni aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta. Yuko na Jaji Mkuu Maraga. Wote wamestaafu katika vyeo vyao.

Hapa wachejazi wana furahia ushidi wao. Wengine wanainua mikono juu huku wakiimba, pia kuna washangiliaji ambao wamefurahi sana, hii ni baada ya mechi kuisha.

Hii ni chama ya Jubilee ya Kenya. Chama hii ni chama cha kisiasa katika jamhuri ya nchi ya Kenya. Ilipuniwa na rais Uhuru Kenyatta. Pia iko na viti mingi katika bunge la Kenya. Ilianzishwa tarehe nane mwezi wa tisa mwaka wa elfu mbili na kumi na sita.

Hapa ni kituo cha kuchukua kitambulisho katika kituo hiki kuna wahudumu wawili ambao mmoja hujaza fomu kisha mwingine huchukua alama za mikono. Alama hizi husaidia wakati mtu anapofanya makosa anapofanya makosa vidole hutumika kubaini ni nani huyo.

Hapa Kuna jaji anayeapisha mzee Uhuru Kenyatta kuwa rais wa nne wa jamhuri ya Kenya . Kando yake kuna mkewe anayesaidiwa kushikilia biblia . Mama huyu anaitwa, mama Magret Kenyatta. Hii ufanywa baada ya mtu kupata kura nyingi kisha anakuwa rahisi.

Hawa ni mashabiki wa mpira wa kandanda. Mashabiki hawa wamekuja kushangilia timu zao wanapopata ushindi. Pia wanapea wachezaji motisha ili kutia bidii na kupata ushidi.

Hapa ni kitu cha Huduma Services . Katika huduma wanepeana huduma za kuchukua vitambulisho, kuchukua cheti ya kuzaliwa, kuchukua pia leseni za kukuwa dereva. Hapa unaona watu wanapanga foleni ili wasaidiwe kupata huduma za serikali bila vikwazo.

Hapa kuna wachezaji wanacheza mpira ya kandanda ni wachesaji wa timu mbili ambao wanashindana hili wabaini ni nani mweshindi kishaatapewa tuzo, pia kuna wengine wanatazama mpira hiyo pia mwingine anatembea akienda shughuli zake.

Hawa ni mashabiki wa Gor mahia , mashabiki hawa wamekuja kushangilia mchezo wanopenda ya kandanda, hawa wanaonyesha kikombe wanafurahia nyingi labda timu ya wamepata ushindi.

Katika uwanja hiki kuna watu wengi ambao ni mashambiki. Pia kuna wachezaji wa timu mbili ambapo wanacheza sana, wengine wakiangushana. Pia kuna referee . Baada ya hii mchezo kuisha kutakuwa na mshindi na mshindani.

Hiki ni chumba cha serikali ya kuchukua kitambulisho ya wanainchi mtu huenda hapa akifikisha miaka kumi na nane anaenda kukata kitambulisho anakaa kwa muda mfupi alafu anakuja kuchukua kitambulisho chake.

Hawa ni wachezaji wa kandanda wa akina mama, ni wa timu la Gor Mahia na wamevaa manguo ya Tuzo. Wanaonekana kuelekea uwanjani kuenda kusherehekea na kushangilia wachezaji wa timu yao.